Kinaonekana kuwa chumba cha wagonjwa wakati wa Covid-19 , kulingana na vile muuguzi alivyovalia kinga kwa mwili wote hadi usoni. Kando yake kuna mgonjwa aliyelala hapo kitandani.

Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa shuka nyekundu akionekana kuchunguzwa na mhudumu wa afya aliyevaa shati jeupe. Chumba kina rangi za ukuta wa bluu na nyeupe. Vifaa vya matibabu vipo upande wa kichwa cha mgonjwa. Hali inaonyesha huduma au uangalizi wa mgonjwa hospitalini.

Chumba cha kufanyia upasuaji hospitalini kimejaa wauguzi wengi waliovalia nguo za samawati na kinga kichwani na kwenye mdomoni na pia wengine wamevalia nguo za rangi ya kijani. Kitandani kumelala mgonjwa anayefanyiwa upasuaji.

Mwalimu ameinama kumsaidia mwanafunzi aliyevaa sare ya shule akiwa ameketi kwenye kiti darasani. Pembeni kuna begi kubwa na vifaa vingine vya shule huku wanafunzi wengine wakiwa mbele na nyuma ya chumba. Mazingira yanaonyesha usaidizi wa karibu kati ya walimu na mwanafunzi.

Daktari aliye vaa mavazi ya kujikinga anasimama kando ya mgonjwa kitandani akiwa kwenye chumba cha wagonjwa mahiututi. Vifaa vya matibabu kama mashine ya kupumulia na monita vinaonekana vikifuatilia hali ya mgonjwa. Mazingira ya chumba yanainyesha hali ya tahathari kubwa dhidi ya maambukizi ya mathara hatari.

Wahudumu wawili wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga dhithi ya maambukizi wanahudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani katika wodi ya hospitali. Mgonjwa ameunganishwa na vifaa vya matibabu huku akipokea huduma za dharura. Mazingira yanaonyesha tahadhari kubwa dhithi ya magonjwa ya kuambukizwa na usafi umezingatiwa sana.

Kuna watu wamesimama barabarani wakishika mabango makubwa yanayohamasisha kuhusu uhifadhi wa afya ya macho love your eyes na world sight day . Maandamano haya yanaonekana kuwa sehemu ya kampeni ya uhamasishaji wa afya ya macho. Mazingira ni ya mjini na kuna miti na majengo kando ya barabara.

Kuna gari kubwa la huduma za afya mobile clinic limesimama kwenye uwanja wa wazi limepambwa mabango na bendera za taasisi mbalimbali. Watu wamejikusanya karibu na gari hilo na nyekundu ya zulia inaonekana chini. Mandhari inaonyesha tukio la utoaji wa huduma za afya kwa jamii.

Kontena zimewekelewa juu ya zingine na ni za rangi nyeupe huku zikiwa zimeandikwa na rangi nyekundu, na kwa kila kontena na bendera ya kenya. Hayo maandishi yameandikwa kliniki kumaanisha hospitali.

Gari la huduma ya afya limeegeshwa kwenye uwanja wa wazi likiwa limeandaliwa kutoa huduma kwa wananchi. Tendo linafanyika chini ya hema jeupe. Pembeni kuna bango na zulia jekundu. Bendera ya Kenya inaonekana ikiashiria tukio rasmi la taifa linalohususu afya ya jamii.

Watu sita wamesimama mbele ya gari jeupe, wawili kati yao wanakata ua mwekundu kama ishara ya uzinduzi rasmi wengine wanatazama kwa furaha. Gari linaonekana kuwa ni la huduma za afya likiwa na nembo na mapambo ya rangi ya samawati na manjano.

Mwanamke aliyevaa shati ya kijani lenye maandishi community health volunteer amembeba mtoto mchanga, amegeukia upande wa nyuma wakionekana kuwa katika mazingira ya kijijini au ya kijamii. Mavazi yao yanaonyesha hali ya utulivu na kujitolea kwa huduma za kiapa katika jamii yenye mahitaji ya msingi.

Gari la huduma ya afya ya kuhama hama limeegeshwa kwenye uwanja wa wazi, maneno beyond zero clinic yameandikwa upavuni. Wahudumu wa afya wamevaa makoti meupe, na wanatoa huduma kwa wananchi. Zulia nyekundu limewekwa chini na watu kadhaa wamesimama karibu wakisubira huduma, au wakizungumza.

Watu kadhaa wameketi pamoja wakihusika katika mjadiliano au kikao .Mmoja wao amevaa shati ilenye maandishi community health worker akionyesha kuwa ni mfanyikazi wa afya ya jamii. Mazungumzo yanaonekana kuwa ni ya kuelimisha au kupanga shughuli zinaohusiana na huduma ya jamii yao ya karibu.

Kinaonekana kuwa chumba katika hospitali, chenye uangaliaji wa meno, kuna mgonjwa aliyelala kitandani huku daktari wawili wa meno wakimulika meno zake na mdomo wake ili waangalie shida ya meno.

Daktari wa meno anavaa glovu za buluu na anatumia kifaa kidogo kutibu au kukagua meno ya mtu anayefungua kinywa na kutabasamu. Kazi hii inaonekana kwenye kliniki ya meno na inahusisha uchunguzi au matibabu ya meno.

Daktari wa meno akiwa amevaa koti jeupe na barakoa ya kijani anachunguza kinywa cha mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha meno. Daktari huyo amevaa glovu nyeupe na anaonekana akifanya uchunguzi wa meno. Mgonjwa amekaa na kinywa wazi huku daktari akitumia mikono yake kuchunguza ndani ya kinywa. Mazingira yanaonekana kama chumba cha kliniki ya meno.

Mtu mmoja anatumia kijiti cha mswaki kusafisha meno yake kwa umakini. Anaonekana kushikilia mswaki kwa mkono wake wa kulia huku akisugua meno ya juu. Mavazi yake ni ya fulana nyekundu na uso wake unaonyesha bidii katika zoezi hilo la usafi wa kinywa kwa njia ya asili.

Meno yanapakwa dawa maalumu kwa kutumia brashi ndogo ya plastiki. Mchakato huu hufanyinywa wakati wa matibabu ya meno hasaa katika hatua ya kuandaa uso wa jino. Daktari wa meno huakikisha usafi na uimara wa tiba hiyo kwa uangalifu mkubwa.

Kitu ya meno ya bandia inaonyeshwa kwa karibu ikiwa na kioo maalum cha daktari wa meno kinachoangazia jino lililoathirika. Mwanga unaangaza eneo hilo kwa uwazi zaidi ukionyesha dalili za kuoza kwa jino. Mandhari inaonyesha ukaguzi wa kiafya wa meno ukifanywa kwa umakini na utaalamu.

Mikono iliyovaa glavu za rangi ya waridi, inashikilia vifaa vya kidaktari wa meno, ikiwa ni pamoja na kioo cha kuchunguza meno na panguo nyembamba ya chuma. Mandhari nyuma ni ya rangi ya samawati iliyonyooka na kuionyesha mazingira safi ya kitibabu, inayohusiana na huduma ya afya ya meno.

Mafuriko yamejaa mitaani huku watu wawili wakimsaidia mwanamke mzee kutembea kwenye maji ya tope. Watu wengine wakisimama kando wakitazama hali hiyo. Majengo ya karibu yanaonyesha athari ya mafuriko. Mazingira haya yanaonyesha usaidizi wa kijamii wakati wa janga la mvua kubwa na mafuriko.

Gari la wagonjwa lenye alama ya St. Johns lime egeshwa kwenye uwanja wa nyasi likiwa na mlango wake wa upande wazi. Mwanamke aliye vaa sare nyeusi anatabasamu huku akitembea mbele ya gari hilo. Nyuma kuna mjengo wa shule au taasisi na miti mingi inazunguka eneo hilo.

Moto mkubwa unateketeza jengo huku moshi mzito mweusi ukipaa angani. Watu wamesimama barabarani wakitazama kwa hofu na mshangao. Magari yameegeshwa pembeni baadhi ya watu wanapiga simu au kurekodi tukio hilo. Maafisa wa usalama wanaonekana wakijaribu kudhibiti hali. Jengo linaonekana kuwa la biashara au la taasisi.

Mkulima anaonekana akiwa ameinama kwenye shamba lake, huku akiwa amevalia kinga nyekundu mikononi na nguo ya samawati, huku gurudumu la rangi ya kijani likiwa limeegeshwa kando limejazwa mboga.

Eneo kubwa limejaa takataka za plastiki na aina nyingine za uchafu likiwa na mandhari ya kuchafua mazingira. Miti mikavu imesimama katikati ya taka na wanyama wachache wanaonekana wakitafuta chakula. Upeo wa macho umejaa moshi hafifu ukionekana uchafuzi wa hewa na adhari kwa viumbe wa uhai.

Kundi la vijana linafanya usafi kando kando ya mtaro mchafu kwa kutumia koleo na jembe. Wamevaa barakoa na glovu kwa tahadhari wakionekana wakishirikiana kwa bidii. Nyuma yao kuna vibanda vya vijani na watu wengine wakipita. Mazingira yanaonyesha jitihada za kuboresha usafi wa jamii yao kwa umoja.

Mtu wa zimamoto aliyevali mavazi ya kujikinga na kofia ya njano anazima moto mkubwa unaotokea jengo la mbao. Moshi mzito unafuka hewani huku moto ukiwaka kwa kasi na povu maalum lilimwagwa kuelekea kwenye moto huo kwa kutumia bomba. Eneo la tukio linaonekana kuwa wazi na lenye majengo machache pembeni.

Muuguzi amevaa sare nyeupe na pinki akionekana kuandaa kitanda cha hospitali. Vyombo vya matibabu na mashine za kisasa vipo karibu. Mabango ya zambarau kutani yameleta ujumbe wa kusaidia huduma za afya. Mazingira ni safi yenye vitanda vya wagonjwa, kabati za kuhifadhia dawa na vifaa vingine.

Mitungi minne ya oksijeni inayopangwa kutoka mrefu hadi mfupi ndani ya chumba ikiwa tayari kwa matumizi. Mitungi hii hutumiwa zaidi hospitalini kwa ajili ya wagonjwa wanaohitaji oksijeni.

Meza ya hospitali imejaa vifaa vya matibabu ikiwa ni pamoja na sindano zilizofunganishwa dawa kwenye chupa ndogo, glavu za upasuaji kwenye bosi jeupe na vipandikizi vya plastiki rangi nyekundu na nyeusi. Kuta za nyuma ni nyeupe zenye alama ndogo na maandishi mazingira yanaonekana yakienea.

Mashine ya kitibabu ya kisasa iko juu ya troli yenye magurudumu ikiwa na nyaya nyingi zilizochanganyika chini. Kwenye skrini Kuna grafu inayoonyesha vipimo vya kiafya .Wanafunzi wawili wamesima karibu, mmoja amevaasare ya buluu na mwingine hijabu jeupe. Sakafu ya vigae yenye rangi ya samawati.

Meza ya maabara imepangwa kwa vifaa mbalimbali vya uchunguzi wa kiafya. Kuna kompyuta, sanitizer , mipira ya glavu, sindano, mirija, sampuli za damu na sanduku la taka hatari. Ukuta wa kijani umebandikwa matangazo ya kiafya. Mazingira haya yanaonyesha maandalizi ya kuchukua sampuli za wagonjwa kwa ajili ya vipimo.

Dawa iliyoekelewa juu ya meza ambayo inaonekana ni ya kupunguza maumivu ambayo imeandikwa jina Acetaminophen ambayo ni ya kupunguza maumivu kwa mwili na iko na nguvu zaidi.

Dawa inayooneka kuwa kwenye pakiti yenye rangi ya samawati na nyeupe ambayo inaitwa vitamin B99 complex . Dawa ni ya kuongeza vitamini kwenye mwili wa mwanadamu.

Dawa ya dexazone imeonyeshwa ikiwa katika chupa glasi pamoja na kisanduku chake, imetengenezwa na kampuni ya Bimeda na hutumika kutibu hali ya uchochezi mwilini. Imeandikwa kuwa na dexamethasone sodium phosphate yenye kipimo cha two milligram . Maelezo yanaonyesha pia matumizi kwa mifugo, mbuzi na kondoo.

Muuguzi anaonekana akiwa amemshika mtoto mchanga kinywani, huku akimpatia chanjo kupitia kwenye mdomo. Mama ya mtoto amemshika mtoto hapo kando.

Mikono miwili inashika kamba na kitambaa cheupe chenye madoa mekundu, likionekana kama mtu anafunga au kufungua mzigo kwenye mfuko wa plastiki. Kuna nguo au kitambaa kingine karibu. Hii ni shughuli ya kawaida ya kufunga bidhaa au zawadi.

Inaonekana kuwa siku kubwa ya usafishaji wa mtaa. Kuna watoto na watu wazima wanaoshika takataka wakiziweka kwenye makaratasi ya taka. Watu hawa wengine wamevaa shati nyeupe na sketi nyeusi.

Mhudumu wa afya amevaa glovu za buluu anampa sindano mtu aliyeketi kwenye benji akiwa na watu wengine walioketi nyuma kusubiri huduma. Mazingira yanaonekana ni kituo cha afya na kuna watu wa makundi mbalimbali. Hii inaashiria zoezi la chanjo, matibabu au huduma za afya za jamii.

Mwanamke mmoja anafundisha kundi la watoto wadogo walioketi chini mbele yake. Wako nje karibu na ukuta wa matofali ya udongo na mwanamke huyo anaonekana kuwasimulia au kuwaelezea kitu. Watoto wanamwangalia kwa makini wakiskiza mafundisho yake.

Mtoto mdogo amesimama karibu na ukuta huku mwanamke aliyevaa barakoa na fulana ya blue , akimshika kwa upole na kumpa dawa ya matone mdomoni. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mhudumu wa afya anayefanya kazi katika jamii, akitekeleza jukumu muhimu la kulinda afya wa watoto dhidi ya magonjwa.

Mhudumu wa afya amevaa mavazi ya usalama wakitoa chanjo kwa watoto wadogo chini ya mti. Mama mmoja anashikilia mtoto huku mwingine akisubiri zamu. Kijana anapewa chanjo ya matone mdomoni. Tukio linaonekana kufanyika katika mazingira ya kijijini likiwa ni lengo la kuimarisha afya ya jamii.

Mikono ya mtoto imeshikilia sabuni chini ya bomba la maji lililofunguliwa huku akijiandaa kusafisha ndoo iliyopo chini imejaa kiasi cha maji yanayodondoka kutoka juu. Mandhari yanaonyesha juhudi za kudumisha usafi katika mazingira ya nje.

Mtoto ananawa mikono yake kwa sabuni chini ya bomba la maji lililofunguliwa juu ya chombo kikubwa. Maji yanatiririka polepole huku mikono yake ikiwa imejaa povu. Tendo hili linaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono kwa afya bora hasa katika mazingira ya kijiji au maeneo ya rasilimali chache.

Mikono ya mhusika inaonekana ikiwa imekunja, na baadhi ya vidole vikiwa vichache au vikiwa na majeraha au dalili za kufupika. Huenda hali hii imesababishwa na ugonjwa kama ukoma. Rangi ya ngozi pia imebadilika kwenye ncha za vidole, na mikono hiyo inaonyesha ishara za uchovu au maumivu, huenda kutokana na kazi ngumu au ugonjwa sugu. Hali hii inawakilisha changamoto ambazo zinaweza kuikumba mikono ya mtu aliyeathiriwa kiafya au kimazingira.

Kuna snowboard nyeupe imewekwa sakafuni na viatu maalum vya theluji vikiwa pembeni pamoja na glavu, helmeti nyekundu na miwani ya theluji. Vifaa hivi vyote ni vya mchezo wa snowboard . Mandhari ni safi na vimepangwa kwenye sakafu ya mbao.

Mtu amevaa glovu ya ndondi mkononi na anatunza mkono mwingine ambao unaonekana kuwa na majeraha madogo na umefungwa bandeji. Anaonekana kama bondia au mtu anayefanya mazoezi ya ndondi. Hii inaashiria ameumia kidogo wakati wa mazoezi au pambano.

Vifaa vya mchezo wa kriketi vimewekwa juu ya nyasi bandia. Kuna bati, mpira mwekundu, glavu, soksi, viatu maalum vigogole vya kulinda miguu na kofia ya usalama. Pia kuna mbao za stamps na base zilizotumika kuashiria lango la mpinzani wakati wa mchezo huu wa jadi.

Picha inaonyesha mchezaji wa kandanda akiwa amemkanyaga mpinzani wake kwa mguu wakati wa mchezo. Tukio linaonekana kuwa faulu. Tukio hili linaonyesha ukali wa mchezo na athari zinazoweza kumpata mchezaji anayeshambuliwa.

Mwanaume na mwanamke wapo barabarani katikati ya miti, mmoja akiwa amepiga magoti akimsaidia mwanamke aliyeumia mguu wakati wa mazoezi. Mwanamke huyo amevaa nguo za michezo na anaonekana kuumia sehemu ya mguu. Mazingira ya kijani yanazungukwa na eneo hilo, yakionyesha ni sehemu ya bustani, au njia ya kukimbililia.

Mti mkubwa wenye rangi ya kijani kibichi ulio na matawi mengi, ukionyesha kuwa na mwanga mwingi ulioenea kutoka juu, na kando ya huo mti kuna mndizi ambao unaonekana na mandizi, kuonyeshana hii ni sehemu ya shamba.

Kuna mmea mchanga umekuwa kwenye ardhi na inaonekana kuwa na majani ya kijani yenye pingili nyingi. Udongo unaonekana wazi na kuna majani yaliyolala chini. Inaweza kuwa mboga au mmea wa kawaida wa bustani.

Yanaonekana kuwa matawi ya mti unaoitwa mwarubaini ambao umeegemea kwenye kitingi cha mbao. Mwarubaini hutumika kusaidia magonjwa mengi yanayomdhuru mwanadamu kama vile malaria na mengine mengi.

Miale ya jua inapenya katikati ya majani wa mti mkubwa wenye rangi ya kijani kibichi ikitoa mwangaza wa asili na kivuli chini. Mandhari ni ya bustani au shamba lenye utulivu na afya ya mimea.

Mzabibu wa ndizi unaonekana ukiwa na mkungu wa ndizi changa zilizokomaa zikiwa bado n rangi ya kijani. Majani ya magomba yanafunika sehemu ya mkungu na majani ya zamani yamekauka. Mazingira yamezungukwa na mimea zingine yakionyesha hali ya kijani kibichi ya shamba la kitropiki.